Magari haya haina fadhaa, yamewekwa katika uwanja. Kuna magari ambayo yamefunguliwa na mengine hayajafunguliwa. Nyuma kuna kijani kibichi ya miti na mimea aina kadhaa. Pia kuna watu ambao wamevaa shati ya kijani kibichi ili kuangalia magari hayo.

Gari hii ambayo inaonekana kupendeza macho ya watu wengi imeekwa katika uwanja, mbele yake kuna miti ambayo ni ya kijani kibichi pia kuna watu ambao wanaonekana kusimama katika uwanja huo pia.

Gari hii iliyopakwa rangi nyeupe na nyeusi ni mfano wa daladala. Hubeba watu zaidi ya kumi na nne, inawekwa katika pahali ambapo inataka kutengenezwa.

Katika kibanda hichi tunaona kuna mgomba wa mandizi mabichi na pia kuna mandizi yaliyoiva ambayo yamepangwa na pia tunaona kuna nyanya ambazo zimeiva na matunda ya aina kadhaa.

Hii ni soko ya kuuzia nyanya, nyanya hizo zimepangwa katika mikebe, ambayo imewekwa katika laini , kuna mathe mmoja ambaye anaonekana kuyapanga, nyuma yao kuna watu ambao wanaonekana kuwa wanunuzi na wauzaji.

Hapa ni mahali watu huweka gari wanapoenda kazini ama kuenda kununua vitu katika soko Katika pahali hapa tunaona kuna gari za aina kadhaa. Kuna nyeupe, kuna nyeusi, kuna nyekundu.

Gari hii ni ya kifahari. Imepakwa rangi ya dhahabu. Imewekwa katika nyumba ambayo imejengwa na vioo. Nyuma yake tunaona kuna magari ambayo yamewekwa na pia kuna gari nyeusi.

Hii ni karatasi ya kulipa ushuru. Katika upande wa kulia tunaona pameandikwa Kenya Revenue Authority. Pia tunaona namba ya mlipa ushuru, jina ya mlipa ushuru na mahali ama eneo ambayo mlipa ushuru anatoka.

Hawa ni watu wawili. Mmoja ni muuzaji, mmoja ni mnunuzi. Muuzaji anaonekana kumpatia mnunuzi funguo. Mnunuzi anaonekana kuwa amenunua gari ambayo iko nyuma yao. Wamesalimiana kwa heshima.

Mwanamke mmoja anaonekana kuingia katika duka la maziwa. Duka hili limechorwa ng'ombe, limechorwa mlima na limeandikwa highbridge na limeandikwa kenny dairy products limited .

Katika karatasi hii ya bima, kunaonekana msichana ambaye anaonekana kudhulumiwa katika mguu. Msichana huyo amevaa shati ya kijani. Katika karatasi hiyo, pameandikwa we do it a lot better pameandikwa pia your safety, our priority . Ukitaka kuwapata unawapata katika namba ya sufuri saba tisa nne tano nane tisa tisa sufuri tano.

Hii ni kibanda ya matunda, Kuna matunda ya aina kadhaa. Kuna mandizi, Kuna maembe, kuna machungwa na zinginezo . Duka hili limepambwa vizuri ili kuvutia macho ya mnunuzi.

Magari haya yamepangwa katika laini, kuna magari nyeupe na kuna magari nyeusi, chini kwa sakafu tunaona kuwa kumepakwa rangi ambayo huwa inaonyeshana mpaka.

Kampuni ya bima kama Anziano Insurance Agency, inaweza kutoa huduma mbalimbali kama wizi, moto, kukinga simu, kukinga tarakilishi na zinginezo. Unaweza wapata katika namba ya 0700222219.

Umati wa watu unaonekana kutoka na kuingia katika soko. Kuna wanunuzi na kuna wauzaji. Wanunuzi wanaonekana kununua vitu kama machungwa, manguo, miwa na vyombo vya jikoni.

Hii ni duka ya maziwa, ambayo inajulikana kwa jina Kieni. Katika duka hili kuna mchoro wa ng'ombe na pia kuna mtu mmoja ambaye anaonekana kuhudumiwa katika duka hilo.

Mwananchi huyu anaonekana kushikilia bunda la noti. Bunda hili lina visenti vya elfu. Bunda hili linaweza tumika kununua vitu kadhaa katika nchi ya Kenya. Katika bunda hili, tunaona imechorwa majumba makuu ya Kenya imeandikwa maandishi.

Hii ni soko, kuna wanunuzi na wauzaji katikati wa soko huu Kuna matunda ya aina kadhaa . Kunayo enye rangi ya kijani ,kunayo enye rangi nyeupe, kunayo enye rangi nyekundu na aina kadhaa.

Gari hii ni la rangi nyeupe. Katika gari hii, kitambulisho chake ni KCM 709K. Nyuma ya gari hii kuna matawi, kuna miti na aina yoyote ya mazingira.

Hii ni duka la viatu. Juu ya duka hili kuna mabati, ambayo yanakinga viatu kupata maji kutokana na mvua. Viatu hizi ni vya rangi inayofanana. Muuzaji amesimama na kuangalia wengine wakiuza.

Katika soko hili, kuna matunda ya aina kadhaa. Kwa mfano; parachichi, maembe na machungwa. Pia kuna mkebe ambao unatumika kueka pesa. Pia kuna makaratasi ambayo hutumika kueka matunda haya baada ya kuuza.

Hii ni duka ya maziwa, muuzaji amesimama na kuonekana kuweka maziwa katika kikombe. Katika duka hili, tunaona kuna mahali pa kufinya ambapo unafinya, unaeka nambari ya maziwa yenye unataka ambayo maziwa inatokea katika mifereji.

Hii ni duka ya viatu, viatu hivi vimepangwa kwa laini ya kamba. Duka hili limejengwa na magunia, mbao na mabati .Chini tunaona kuna ndoo ambayo inatumika kuosha viatu hivi.

Katika duka hili, kuna rafu ambazo zimepangwa nguo za aina yoyote. Katikati mwa duka, kuna nguo la kijani, ambalo limewekwa hapo ili kufurahisha macho ya wanunuzi.

Hii ni kibanda ambayo imetengenezwa na mbao, na magunia, na mabati. Katika kibanda hii kuna nanasi. Kuna mahindi ambayo yamewekwa katika gunia na ingine imetandazwa.

Jubilee inapatiana bima ambayo inalipwa shilingi elfu sita mia mbili kwa mwaka mzima. Kuna mama mmoja ambaye anaonekana kuwa amesimama, amevalia shati nyeupe.

Muuzaji anauza matunda. Matunda haya yamepangwa kulingana na muundo wake. Kuna machungwa, kuna mapapai, kuna mandizi na vinginevyo. Matunda haya yamepangwa hivi, kuvutia macho ya mnunuzi.

Mzee amesimama nyuma ya gari. Amevalia kofia na koti ya kijani. Katika mazingara yake, kuna majani, kuna miti ambayo imemea pande zote.

Hizi ni pesa zilizokuwa za kitambo. Shilingi mia moja, katika pesa hizi tunaona pameandikwa shilingi Mia Moja. Benki kuu ya Kenya na pia kuna Rais wa Kenya wa kwanza aliyechorwa katika pesa hizi.

Katika soko hili kuna ndoo za viazi, kuna mihogo, kuna viazi vitamu. Kando na hayo kuna karatasi ambayo ina matawi ya majani.

Kibanda hichi kina matunda ambayo inavutia macho ya mnunuzi. Kina maembe, kina machungwa, kina parachichi. Matunda haya yamejaanishwa katika pande.

Kijana mmoja ambaye amevalia suti, ameshikilia simu yake na kuonekana kuwa anaelezea watu wawili, mmoja akiwa kijana mwingine ni msichana. Nyuma yao kuna magari ya aina kadhaa, kuna ya nyeusi na kuna nyeupe.

Duka hili ya maziwa ambayo inaitwa Westina, imechorwa ng'ombe ambaye ana madoa meupe na meusi. Nje ya duka hili tunaona kuna mitungi, ndoo na viatu.

Baba na watoto wamekaa mbele ya meza, moja ni mvulana mwingine ni msichana. Meza ina vyakula ambavyo vinaonekana ni vya watoto. Kuna gilasi na kuna sahani mbili. Mama ako nyuma yao akiwaangalia.

Hiki ni kibanda, kibanda hiki kina vitu kadhaa. Kuna mandizi ambayo yameekelewa kwenye ndoo ,kuna viazi vitamu vinavyonekana kuwa vingi ,kuna vitunguu ambavyo ni vya kijani kibichi.

Hii ni duka katika mlango wake, tunaona imepakwa rangi ya kijani kibichi na umeandikwa neno M-pesa, M-pesa hutumika kuweka na kutoa pesa . Kando ya mlango huo tunaona kuna vibuyu vya maji pia.

Hii ni kibanda ambayo huuza vitu vya aina kadhaa vya kujipamba. Kuna vya kuvalia katika shingo, kuna vya kuvalia katika mkono, na pia kuna vya kuvalia katika miguu. Vitu hivi hufanya wasichana wakae vizuri, na pia vijana.

Tunamuona mwanamume, ambaye amepaza mkono wake, ameshikilia noti ya mia mbili, noti ya mia moja, na noti ya hamsini. Katika upande wake wa kulia, ameshikilia pia noti ya hamsini.

Mtu huyu ameshikilia noti ya laki moja. Pia katika meza yake, kuna pia shilingi hamsini. Katika pesa hizo tunaona pameandikwa jina Kenya na pia pamechorwa majumba.

Hii ni bima ambayo inakulinda katika maisha yako. Katika bima hili, tunaeza kumuona, kuona familia. Familia hii ina msichana mmoja ambaye amebebwa na baba yake na mama yake. Wanaonekana kuwa na furaha mpwitopwito kutokana na kulindwa na kampuni hii ya bima.